Mtu mmoja anasafisha meno yake yenye rangi nyeupe akitumia mswaki. Meno hayo yanaonekana kuwa safi. Huu ni usafi wa mtu binafsi.

Kuna watu wengi sana. Wengine ni wa jinsia ya kiume na wengine ya kike. Wengine wamevaa jaketi akisi. Kuna mabasi ya kubebea abiria kwenye baraste hii. Kando ya barabara kuna miti mingi.

Mahali hapa kuna gari ya kubeba wagonjwa imeegeshwa. Mlango mmoja umeachwa wazi. Kuna watu wawili ambao wamevaa mavazi yenye rangi nyeusi. Kuna nyasi, kuna miti, na kuna nyumba.

Kuna watu kadhaa mbele yao ni wa mama wawili waliovalia mavazi ya kimaasai. Inaonekana watu hawa wakipewa chakula cha msaada. Kuna mafuta ya kupikia, chumvi na gunia.

Kuna gari lenye rangi ya kijani kibichi limebeba takataka. Lina watu wawili juu. Kuna watu kadhaa waliovalia fulana za kufanana. Kuna takataka zilizoko kwenye mangunia. Kuna nyumba nyingi za mabati. Kuna miti.

Usafi wa mazingira una endelea, afisa wa mazingira anasimamia watu waliovalia barakoa rangi tofauti tofauti wakiokota takataka kutumia gunia pia kuna vifagio.

Mtu aliyevalia mavazi ya rangi nyeupe ameketi mezani, anaonekana akiandika. Mbele yake kuna mja mwingine aliyejifunika shuka. Juu ya meza kuna tarakilishi, makaratasi mbalimbali na vitabu.

Wanafunzi wadogo wanne wameketi mezani, wanaonekana wakifanya mtihani. Kuna mwalimu wa jinsia ya kike, ambaye amevaa rinda lenye rangi ya samawati. Anaonekana akiwaangalia watoto hawa.

Mtu mmoja wa jinsia ya kiume ameketi chini. Kuna baiskeli . Mawe mengi yanaonekana mahali hapa. Kwa umbali mti unaonekana.